Baadhi ya madaktari ama tabibi kuweza kujumikia kwa pamaja ili kuweza kumshughulikia muuguzaji mmoja aliyeweza kugua ugonjwa moja. Wako baadhi yao wakioneka katika maeneo ya mfuzo kuweza kufunzwa njia tofauti tofauti ya kuweza kushughulikia wagonjwa wanao fika katika sehemu hili.

Ni njia mojawapo ya kuweza kufunza watu hasaa waliomo vijijini umuhimu wa kiafya kwa kuwaletea masomo katika sehemu wanamoishi na pia kwa kuweza kuwaelezea na kuchunguza afya yao kwa utumizi wa vifaa vya hospitalini.

Ni njia mojawapo ya kuweza kufunza baadhi ya wazee na hasa wakongwe waliomo katika sehemu mbalimbali zilizomo mbali na mahifadhi ya hospitalini au matibabu. Ile vitu hutumika katika matabibu hawa kuweza kusafiri katika sehemu hizi ili kuweza kupatiana matibabu ya kwanza na.

Njia mojawapo ya kuweza kufundisha uwema wa afya katika baadhi ya vijiji vile viliyo mbali na sekta ya matibabu. Hii inatokana na baadhi. Matibabu waliyoweza kutoa moja kwa moja na kufunza watu umuhimu wa afya. Yakiwemo miongoni kundi la msalaba mwekundu.

Ni baadhi ya madaktari na hasaa watu walioweza kujitolea, ikiwamo pia watoto wadogo kujitolea katika kuweza kufunza umuhimu wa kuweza kuhifadhi usafi na hasaa katika sekta ya midomo kama vile meno, ulimi na kadhalika, wakiwa wameweza kuvalia baadhi ya mavazi yanayoweza kuashiria ni nini hasaa wanachoweza kufunza namna ya kuweza kuhifadhi meno yetu.

Ni baadhi ya vifaa zinazotumika hasa katika kuweza ama katika sekta ya maradhi, na hasa katika sehemu ya uchunguzaji wa meno. Bidhaa hizi baadhi zao hutumika hasa kwa kuweza kutoa baadhi ya meno zinazomsumbua ama zinazougua katika mtu. Mbali na hayo, pia kuweza kusafisha mdomo wa mja aliyeugua.

Ni aina ya miti shamba iliyokuwa ikitumika hizo zama za kale na baadhi ya watu wachache kwa kisasa kwani mti hii hasa wengi huweza kuitumia kama mswaki ya kuweza kupiga mswaki meno zao ili kuweza kuwa safi. Bali na hayo huwa na madhara yake kando ya kuweza kusafisha meno.

Ni elimu inatokana hasa na sehemu ya kiafya wa mdomo na yanayochunguza hasa sehemu ya mdomo. Inayotokana na jinsi meno yanavyoadhirika na namna ya kuweza kuyarekebisha na kuwa laini, bila kuweza kuleta changamoto zaidi kutokana na sehemu ya meno.

Hizi ni baadhi ya vifaa zenye na ambazo hutumika katika matibabu ya meno, hasaa hospitalini, zenye ambazo pia hutumika kwa kuweza kung'oa meno zilizo na shida, kurekebisha baadhi ya meno zilizokuwa na shida ama zinazouma katika sehemu ya midomo.

Hii, njia mojawapo ya maradhi inayotokana hasaa kwa, meno, na, hii hutokana, na kutotilia maanani katika kuweza kuhifadhi na, utumizi wa kutotumia miswaki katika kuweza, kuhifadhi, meno, kwa kuyapiga mswaki baada ya kula wala baada ya, chukua kitu chochote kile,

Hii ni katika sekta moja inayotokana na uokoaji wa afya za watu ama umma. Baada ya kutokea kwa janga tofauti tofauti, kama vile: mafuriko, janga la moto na kadhalika. Katika sehemu hii, ikiwa ni janga la mafuriko lenye na ambalo limeweza kufurika. Maji yameweza kufurika katika mavyumba vya waja kutokana na mvua kubwa, ilionyesha katika sehemu hii.

Ni baadhi ya waja wengine ambao huja kutoa msaada ya kwanza au tena ya dharura, katika sehemu fiche au sehemu mbali mno ziliomo mbali na hospitali ili kuweza kuwapatia matibabu ya kwanza, kabla ya kuanza kufika ama kuwezesha kufika hospitali kwa matibabu zaidi.

Ni matibabu ya kwanza hini na mbayo hoo na patuwa baadhia wagonjwa liweza kuugua ama kupata ajali kutoka sehemu mbali mbali kama vile barabarani, nchizoni, uwanjani na sehemu tofoti tofoti vile pasi kama hapa kuna wa mgonjwa liweza kubebu kwa machela na kupelekwa katika gari moja ambulensi ilikoza kupata matibabu ya kwanza kabula ya kufika hospitali.

Ni njia mojawapo ya kuweza kupambana na madhara yanayotokana na vile janga la moto au mafuriko na kadhalika . Hii inatokana na jinsi watu walivyoweza kujumuika kwa pamoja katika kuweza kupigana na pigana na janga la moto au madhara ya moto iliyoweza kutokea katika sehemu hiyo wakiweza kupumua na kuwaka wakiweza kuuzima.

Ni janga la mafuriko linaweza kutokea katika sehemu moja huku maji machafu yakiwa yameweza kufurika, katika sehemu hii, kwani bali na mafuriko ni njia moja pia yenye ambayo usalama hasaa katika sekta, ya, kiafya huweza kuathiriwa pakubwa, ya kutokana na maji haya chafu kuweza kufurika katika sehemu zote, za nchi kavu.

Ni njia mojawapo ya kufunza namna ya kuhifadhi mazingira na jinsi mazingira yanavyotufaa huku ikiwa safi tena ya kuvutia mno, kwani mazingira safi huwa ni njia moja pia ya kuweza kuzuia baadhi ya maradhi yanayotokana na mazingira chafu.

Ni sehemu moja ya hospitali, hasaa kwenye ambako, matitabu na taarifa tofauti zinazohusiana na kiafya hupatiana katika sekta hii, basi huku tuki, ona baadhi ya vyombo zinazotumika za katika kuweza kupatiana matibabu kwa waliougua.

Ni katika chumba moja cha matibabu kiliomo kwenye na ambako waja wengi hujaa hasa kupata matibabu mbali na hayo pia kuweza kufunzwa mengi yanayohusiana na elimu ya kiafya katika sehemu. Basi ikiwemo na baadhi ya vifaa vinavyotumika hasa kwa matibabu na mafunzo ya kiafya.

Ni baadhi ya vifaa vinavyotumika katika sekta ya matibabu, haswa hospitalini, na haswa kwa kuweza kutibu kama vile vidonda, ajali iliyoweza kutokana kama vile kwa kwa kuanguka, ajali barabarani na haswa kwa kuweza katika kuweza kukata baadhi ya vifaa ama sehemu iliyoweza kuugua ya mgonjwa.

Ni Katika sehemu ya maabara kwenye baadhi ya vifaa, ama uchunguzi huu ufanyika hasa katika ugunduzi. Sehemu hii hasa huweza kutumika katika kuweza kuchunguza baadhi ya maradhi yanayokuwa na wagonjwa tofauti tofauti. Humo, hospitalini.

Ni baadhi ya dawa na vifaa vinavyotumika katika maitaji ya kiafya hospitalini na sehemu tifautitofauti. Basi hapa tukiona ni baadhi ya dawa na baadhi ya vitu vinavyotumika hasa katika kupatia upatilishaji humo wa matibabu kwa mgonjwa.

Ni baadhi ya vifaa vinavyotumika katika hospitalini, hasaa katika kuweza kuchunguza baadhi ya magonjwa yanayomilikiwa na baadhi, ya wagonjwa walioweza, kufika katika sehemu, za hospitali, kwani vifaa hizi ni mojawapo ya teknolojia zilizoweza ku, tokea kisasa katika kuweza kuchunguza baadhi ya maradhi yanayo, ugua, kutoka kwa, wagonjwa tofauti tofauti.

Ni mandhari ya hospitali ama hospitalini kwenye na ambako baadhi ya wauguzi huja kupata matibabu katika sehemu hii mbali na haya ni sehemu ya chumba kimoja kiliomo hospitalini, lenye na ambalo hutumika hasaa kwa kuweza kupatia matibabu ya dharura ya kibinafsi katika kueka siri wakati wa.

Kuna daktari anayeweza kunakili baadhi ya ripoti anayopatiwa kutoka kwa wagonjwa ama anapata kutoka kwa mgonjwa. Basi baadhi ya vifaa kama hivi hutumika katika sekta ya matibabu ama hospitalini ili kuweza kuhudumia baadhi ya wauguzi tofauti tofauti wenye jinsia tofauti tofauti na kuweza kunakili baadhi ya ugonjwa uliopatikana katika sehemu hii.

Shida zinazotokana na maradhi ya kiakili pindi tu zinawasumbua watu wengi huweza kushindwa kufanya kazi yao na kuweza kujilaza mahali popote ili angalau waweze kutulia. Hii ni hitaji hasa ya kuweza kushughulikiwa haraka pindi tu mtu aonapo mtu kama huyu ama kugunduliwa.

Aina ya kibao linatumiwa kufunza waja wengi. Wote si watoto, vijana kwa wazee namna ya kuweza kuhifadhi afya yao. Njia mojawapo ya kuweza kupunguza mawazo mingi ili kuzuia baadhi ya maradhi yanayotokana kutokana kwa mafikiria mengi ama mawazo mengi.

Ni aina ya dawa, hutumika hasa watoto wadogo na hasa pia wagonjwa wakubwa. Na kuweza kupatiana aina ya vitamini. Hii inatokana na upungufu wa vitamini katika mwili za binadamu kwani dawa hizi maalumu hatumika katika kuweza kuwapa nguvu na kuongezea vitamini katika miili zao.

Ni mfano mmoja wa dawa zinazotumika hasa ya kisasa kaitka maumivu ya kimwili huku yakiwa yameweza kuonyeshwa baadhi ya sehemu inayotibu ama inayoshughulikia pindi tu mtu ama mgonjwa apatapo maumivu na dawa hizi hasa hushugulikia hasa katika sehemu maalum ya uuguzi.

Ni aina ya dawa ya kisasa aina ya kwa jina panadol inalotumika hasa katika maumivu ukianza na kichwa na sehemu, tofauti tofauti kwani dawa hizi za kisasa huwa na changa mzuri na manufaa tele kwa kuweza kukumbana na ugonjwa ama kutuliza maradhi kwa haraka mno.

Ni njia mojawapo ama ni mpangilio mojawapo, inayotumika katika kuweza kupatiana matibabu kwa wagonjwa tofauti tofauti, walioweza kuugua ugonjwa tofauti tofauti katika hospitalini na sehemu tofauti tofauti za matibabu humu nchini Kenya.

Mtoto aliyeugua kuweza kupatiwa baadhi ya tembe au dawa anayeweza kuchukwa kuwekwa kwa mdomo ili kuweza kumsaidia katika kuweza kutibu baadhi ya maradhi yanayotokana ama yanayosaidiwa kwa utumizi wa tembe hizi. Basi mtoto huyo anaonekana kuwa akimtabasamu daktari yule huku daktari akiweza kufanya kazi yake ya kumpa matibabu mtoto.

Afya ni kitu moja muhimu sana na hasaa kwa kuweza kufunza hasaa watoto wadogo kutoka hasaa darasa la chekechea kupanda. Hii inatokana na baadhi ya wanafunzi wa darasa la chekechea kuweza kufunzwa namna ya kuweza kuzingatia usafi kwa unawaji wa mkono wakiwa wametoka baadhi ya sehemu kama vile chooni na kadhalika.

Swadakta ni njia moja ya kuweza kuhifadhi ama kuonyesha umuhimu wa kiafya katika sekta hii, kwani baadhi ya matabibu kuweza kusafiri kutoka hospitalini adi sehemu nyingine hili kuweza kuwapa hasa watoto wachanga baadhi ya dawa zinazoweza kuwakinga na baadhi ya maradhi hili wanazoweza kupata wakiwa wachanga.

Umuhimu wa kuweza kuhifadhi afya zetu na kuweza kuakaa safi kama njia moja ya kuweza kujikinga kiafya yakuweza kuhakikisha hakuna madhara yanayotokana na afya yetu inatokana na unawaji wa mkono kwa mtoto huyu kama njia moja ya kuweza kuhifhadhi afya yake kwa kunawa mikono na kuzingatia usafi wa kiafya.

Njia moja ya kuweza kuwafunza wanafunzi na hasa watu wa kutoka maeneo mbalimbali huku wakitumia baadhi ya mifano kutoka kwa wanafunzi shuleni. Namna ya kuweza kujiweka na kuwa safi kama vile kuweza kunawa mikono pindi tu utokapo kujisaidia msalani na sehemu tofauti tofauti au kabla kuguza chakula chochote.

Ni njia moja inayotumika hasaa ya kuweza, kumshughulikia aliyeugua hasaa katika sehemu ya mchezo kama vile uwanja, njiani na kadhalika hukosa sehemu mchezo, inatendeka, kwa mfano mtu akiwa ameweza kuvunjika mkono ama kupata maumivu katika mkono, namna kuweza kumshughulikia, ndio hii ya matibabu.

Ni baadhi ya vifaa vyenye na ambavyo hutumika hasa katika sekta ya michezo kama vile uendeshaji wa baiskeli kwani huhitajika vifaa kama hivi kofia, glovu na vitu kadhaa za kuweza kumwezesha mwendeshaji ama anayecheza kwa utumiaji wa baiskeli kutumia pindi ajali itokeavyo.

Ni njia moja wapo namna moja wapo inautomika katika kupatiwa na huduma ya kwanza hasa katika sehemu ya michezo kama vile uwanjani kama vile wanariadha. Wachezaji wa mpira ya kandanda na michezo kadhalika kwenye moja wapo ya namna wanavyopaswa kuwekwa katika kuwapa huduma ya kwanza.

Njia moja wapo ya maumivu yanatokana hasa na michezo inayopatikana katika uwanja au sehemu tofauti tofauti za uwanja kulingana na michezo tofauti tofauti. Ugonjwa kama huo au maumivu kama hayo basi huweza kuhitaji usaidizi wa dharura kutoka kwa wasaidizi waliomo karibu.

Mimea zipandwazo, katika mashamba yetu, mingine ambazo hutumika hasaa kama dawa, za kienyeji katika, kuweza kutibu baadhi ya magonjwa, tunaougua, hii inatokana katika matumizi ya mimea hizi, hukuweza pia kupona, kuweza kuyatoa katika shambani, ilikuweza, kuyatumia katika kutibu, afya zetu.

Huwa ni baadhi ya mimea zinazotumika katika kuuguza ama matibabu ya kimwili na hasa ni aina ya dawa za kienyeji, hasa zinazotumika kutoka kwa baadhi za mimea zinazopatikana katika shamabani kwani mimea hizi huweza kupunguza gharama pia zakuweza ambazo hutumika katika.

Ni aina ya mmea yenye na ambayo hasa imekuwa ikitumika na pande zingine bdo hutumika katika kuweza kutibu baadhi ya magonjwa bali na hayo pia kutibu baadhi ya majeraha apatayo mtu katika mwili wake kwani hudhaminiwa kuwa aina ya mmea ikiwemo ama dawa kutoka kwa mimea hii.

Ni aina ya mimea iliyo weza kupandwa katika sehemu hii na hasa zenye na ambazo hapo awali wlikuwa wakitumia majani haya kama njia moja ya kuwapa matibabu kwa walioweza kuugua au kuweza kutibu baadhi ya magonjwa zilizoweza kutokana na maumivu kadha wa kadha hizo zama za kale na baadhi yao ya kisasa.